Dawa moja wapo inayo tumiwa kwa ajilia ya wanyama, kuwasaidia kukua vizuri ikiwa imeandikwa SMG VAX, ambayo hutumika kama kinga kwa wanyama, ili waweze kukua kwa ubora.

Mkulima akiwa katika shamba la nyanya ambazo anazichuma zilizoiva na kuacha ambazo hazijaiva na kuziweka katika kapu aliloshika mkononi mwake kwani hili ni mojawapo ya zao la biashara.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa la chai huku wakiwa na vikapu migongoni mwao wanavyoweka mazao ambayo yameshakomaa na mazao hayo hueweza kuchakatwa katika viwanda na kutengeneza bidhaa za aina mbalimbali.

Wakulima wa zao aina la viazi, wakiwa wanavuna viazi hivyo na kuvipanga pembeni. Zao hili ni zao la biashara ambalo huwasaidia wakulima hawa kujipatia kipato.

Mahindi mengi yakiwa yameanikwa juani, ili yaweze kuwa na urahisi wa kuyapukuchua kuktoka katika magunzi yake. Mahindi hayo ni moja ya mazao ya biashara ambayo wakulima hupata fedha.

Mkulima wa zao la biashara aina ya hoho. Akiwa amejaza hoho hizo katika magunia mawili, hii ni kuonesha kuwa mkulima huyo ametoka kupata mavuno yake.

Wakulima wakiwa wanapanda miche midogomidogo ya mazao katika eneo maalumu ambapo wanaweza kuyaangalia kwa umakini, ili yanapokuwa yaweza kuhamishika katika mashamba yao.

Mkokoteni uliojaa mazao mbalimbali, kama vile; karoti, kabichi pamoja na vitunguu. Ikiwa vimewekwa tayari kwa ajili ya kwenda kutumika kwa matumizi ya nyumbani au viwandani.

Moja ya kifaa maalumu kinachotumika mashambani kwa ajili ya kulima na kupalilia mazao, hii huonyesha urahisi wa kazi zinazoweza kufanyika katika mashamba hayo.

Eneo la msitu, ambapo kwa mbele kuna daraja linaloweza kutumiwa na watu kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine, huku chini yake kukiwa na mto unaotiririsha maji na sehemu inaonekana kuwa ni yenye ardhi yenye rutuba, kutokana na kustawi kwa miti na unyevuunyevu unaoonekana katika udongo unaopatikana mahali hapo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, ambapo mazao hupandwa bila ya kutumia udongo na huwekwa maji ambayo yanavirutubisho mbalimbali vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mfumo maalumu wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hukua bila kuwepo kwa udongo, kwani maji huwa na virutubisho ambavyo vinasaidia mimea hiyo kukua.

Moja ya zao linalotumika viwandani aina ya uyoga, yakiwa yamepandwa katika eneo ambalo yamestawi na kukua vizuri kutokana na uangalizi wake, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kutumiwa viwandani.

Mkulima akiwa anaangalia mazao yake aliyoyapanda kwa umakini katika eneo maalumu, ambapo huweza kutumika kama mazao yanayotumiwa na viwanda kwa ajili ya uchakataji wa bidhaa mbalimbali.

Kuku wengii wakiwa wanafugwa katika eneo moja huku katikati kukiwa na vyombo vinavyobeba chakula pamoja na maji. Kuku hawa huweza kutumika kama vile mboga na pia huweza kutumika katika uzalishaji wa mayai.

Moja ya kilimo cha viwanda ambapo tunaona makabichi yakiwa yamepandwa kwa mstari na yakiwa yamemea kwa uzuri ambapo huweza kusaidia katika uchakataji wa bidhaa mbalimbali viwandani.

Moja ya zao la viwandani ambapo limewekwa katika mashine ikiwa inasafishwa, ili kuweza kutengenezwa vizuri kwaajili ya kutumika kwa binadamu.

Mfereji mkubwa, ukiwa umechimbwa katikati ya shamba na kuwekwa bomba ndani yake na kupitisha vibomba vingine vidogovidogo, ili kuweza kusaidia katika mfumo wa umwagiliaji wa mazao yanayopatikana katika shamba hilo.

Eneo la ardhi yenye rotuba ambayo ipo tambarare na milima kidogo, huku ikiwa imejaa nyasi za rangi ya kijani kibichi pamoja na miti na maji yakiwa yanatiririka.

Eneo la ardhi lenye milima na sehemu zilizo tambarare, huku zikiwa zimetawaliwa na miti ya kijani ikiwa imekuwa na kustawi vizuri.

Zizi la kufugia wanyama aina ya ng'ombe likiwa lina ng'ombe wengi ndani yake, ambao wamewekwa tayari kwa ajili ya malisho ya kila siku.

Mfugaji wa mifugo aina ya kuku akiwa na kuku wengi, ambao anawakatia matikiti maji ili waweze kula na pembeni yake akiwa amepanga mayai yaliyotagwa na kuku hao.

Ndani ya shamba, yamepita mabomba madogo meusi katikati ya miche iliyopandwa katika shamba hilo, ili kurahisisha umwagiliaji wa miche hiyo.

Mabomba madogo madogo meusi yakiwa yamepitishwa katika kila mche ndani ya shamba hilo, huu ni kuonyesha urahisishaji wa mfumo wa umwagiliaji katika mashamba.

Mbegu za kilimo zikiwa zimewekwa katika pakti na kuchorwa picha za mazao, kutokana na mbegu hizo zikiwa zimepangwa vizuri katika shelfu na kuonyesha bei ya kila mbegu zinazopatikana mahali hapo.

Mbwa akiwa katika kliniki ya kutibia wanyama huku daktari wa kike, akiwa anamuangalia sikio lake kwa kumulika tochi na huku daktari wa kiume akiwa anaandika majibu ya kuangaliwa kwake.

Bango la kuonyesha kampuni inayofuga na kutunza wanyama aina ya mbwa inayoitwa Pet Care, hii ni kuonyesha kuwa wale wanaohitaji kuwatunza wanyama hao wanaweza kuwapata katika kampuni hiyo.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa akiwa amewekewa sahani zake zenye chakula pamoja na maji akiwa ameinama anakula chakula hicho na pembeni kukiwa na mpira ambao anatumia kuchezea.

Moja ya wanyama wa mwituni aina ya ndege wanaoruka juu, akiwa amekaa katika tawi la mti, akitafuta chakula ili aweze kula kwa siku hiyo.

Moja ya mnyama asiye wa kufugwa aina ya swala akiwa ameinama anakula nyasi zinazopatikana ardhini, hii ni kuonyesha kuwa mnyama huyu yuko mbugani sehemu ambayo wanyama mbalimbali wa mwituni hupatikana.

Mnyama asiye wa kufugwa aina ya mamba akiwa amelala pembezoni mwa mto ambapo ana uwezo wa kukaa ndani ya maji na nje ya maji katika muda wowote